Hapa ni ndani ya chengo ambayo inaaminika kuwa ni darasa katika jengo hili tunapata madawati ambao imewekwa mabai na juma huku dawati moja ikiwa na kitabu juu.

Ni ndani ya darasa, chumba cha mafunzo ambapo kuna maandishi kwa ubao mweupe; Monday 24th February 2025. Question: How did Samuel respond when God called him?

Kuna kundi la watu baadhi wakiwa wamevaa sare zinazofanana na rangi nyeupe na za kijani kibichi na wengine wakiwa wamevaa nguo za kawaida. Wamesimama mbele ya jukwaa lenye nembo ya mabango yanayoashiria udhamini au hafla fulani. Katikati ya kundi hilo baadhi yao wanashikilia mfano mkubwa wa hundi yenye nambari milioni tano.

Haya ni makaratasi ambayo yamewekwa kwa kikapu kimoja. Makaratasi haya yako na rangi aina tofauti tofauti. Vingine vikiwa ya njano, nyekundu, ya blue , ingine zambarau na pinki .

Ni jalada la kitabu cha mtaala lenye kichwa Competency Based Grade Two Environmental Activities Rationalized Notes . Jalada hilo lina picha mbalimbali zinazohusiana na mazingira kama vile buti za mvua, ndoo, pampu za maji na mimea. Pia kuna namba ya simu iliyoandikwa 0710 255 220 .

Hapa ni eneo wazi ambao inaonekana kuwa ni kiwanja ya watoto kuchezea. Mbali kuna vitu ambavyo vinaning'inia za kuzungusha watoto huku chuma yenyewe ikiwa na rangi nyeupe na nyekundu huku udongo ni mwekundu.

Hapa ni ndani ya jengo la mafunzo au darasa, ambapo tunaona kifutio ya rangi nyeusi ya mbao, huku sakafu kikiwa kimeng'ara. Ubao ni ya kijani.

Hii ni ukurasa wa arobaini na sita na arobaini na saba wa kitabu fulani ambalo linaeleza kuwa, njia za kufuata ili kufanya ngozi kuwa laini. Baadhi ya vitu ambazo zimeandikwa kwa hivi vitabu ni rule for skincare keep clean na picha ya watu watano.

Wachezaji wa soka wa timu wamevalia jezi nyekundu na kijani zenye maandishi Kenya kifua. Wachezaji hao wanatumia magongo kusaidia kutembea kwa waashilia kuwa ni mchezo ya soka ya walemavu. Wanacheza kwenye uwanja wa kijani.

Ni mchezaji wa mpira wa miguu umwenye ulemavu wa mguu mmoja. Akitumia mgongo. Amevalia jezi nyekunda na nyeupe na leno neno Kenya kifuani. Anaonekana akiwa uwanjani wa kuchezea mpira wa miguu.

Ni rafu ya mbao ama kabati yenye rafu kadhaa. Kwenye rafu hizo kuna vitu mbalimbali vilivyopangwa ikiwemo nguo zilizokunjwa, labda faili au vitabu na vitu vingine vidogo vilivyo. Inaonekana kama rafu iliyo katika chumba cha ndani.

Hawa ni wanariadha ambao wanaweza kuwa wanashiriki mazoezi au wanakimbia mchezo halisi. Mmoja amefungwa macho na kitambaa ya blue kuonekana ana ulemavu na macho huku mwenzake akimuongoza.

Hili ni picha ambao linaoonekana ni jengo au ofisi, kwenye ukuta wa jengo hilo kuna bango kubwa lenye nembo ya ksdc Kenya society in Deaf Children , chini yake hearing centre kuna bebera ya Kenya na puto za rangi ya blue na nyeupe.

Kuna mwanamume ambaye anafanya mazoezi ya kuendesha mitumbwe au. Katikati ziwea au mtu mwanamume mwenyewe amevalia tishati nyekundu yenye maandishi Kenya. Anaangalia makasia. Anaonekana akiweka ngumi nyingi katika kukasia.

Kuna watu ambao wamekalie viti vya magurudumu ikionekana kuwa kuna ulemavu wa miguu. Baadhi yao kuna wenye wamevaa sweta nyekundu wakiwa na suruali nyeusi huku mmoja akinyoosha mkono wake akiwa amevalia shati nyeupe ikiwa na michirizi ya nyeupe .

Hii ni tangazo ya shule ambayo imebandikwa kwenye ukuta ambayo imetengenezwa kwa jiwe ya kahawia. Baadhi ya mambo linalopatikana kwa hili tangazo ni IN OUR SCHOOL We obey the rules We respect each other We chase our dreams We healthy competition We follow instructions We obey teachersv We keep time .

Mwanaume ambaye amefunga saa kwenye kiwiko chake, amevalia fulana nyekundu huku ikiwa na nembo ya kenya na bendera. Mwanaume huyu anaonekana kua mwanariadha kwa jina lake Wesley Kimeli Sang.

Hapa ni ndani ya jengo la kujifunza au darasa, kuna ubao ambayo iko na maandishi, baadhi ya maandishi hayo ni ajenda swimming gala, venue, date, participation .

Hii ni jengo moja ambalo linaonekana kuwa ni shule. Kuna baadhi ya vitu ambavyo wanafunzi wanachezea huku nyuma kuna miti ikiwa na matunda mazuri ya njano.

Hawa ni wanariadha ambao wanaokimbia wakiwa wamevaa fulana njano na fulana ya kijani kibichi ikiwa na michirizi mekundu mtawalia. Mmoja anaonekana kuwa ako na shida ya macho amefungwa na kitambaa huku mwenzake ameshikilia kitu kwa mkono kuonekana anamwongoza.

Haya ni mambo ambayo yako katika karatasi yamebandikwa kwa ukuta ya mbao. Maneno hayo yanasema When you enter in this room learning is fun and cooperation is expected. A positive attitude and mutual respect are part of everything we do and say.

Huu ni karatasi ambao unaonyesha ratiba ya kikao fulani ambayo imepandikwa kwa ukuta Kuna maandishi yameandikwa kwa hiki karatasi' road christian junior school break for lunch'.

Hii ni kundi ya wanariadha ambao wanaonekana kuwa na sura ya tabasamu. Mbele ya wanariadha hawa wamevalia fulana ya chungwa wengine fulana nyeupe na mviringi kijani huku suruali ni za nyeusi.

Hapa ni ndani ya jumba cha mafunzo au darasa ambapo kuna madawati yenye imetengenezwa na mbao. Viti vikiwa vimetengenezwa na mbao na chuma. Sakafu ikionekana imen'gara huku dirisha likiwa na sinia ya rangi ya pinki.

Ni lango ya mbao ambayo kuna kijikaratasi badikwa kimeandikwa NO ENTRY FOR STUDENTS inaonekana kuwa wanafunzi wamekatazwa kupita mlango huu.

Hii ni ndani ya darasa au chumba cha mafunzo chenye ubao mweupe ulioandikwa au kuchorwa juu yake. Inaonekana kama darasa tupu au chumba kinachotengenezwa kuwa madarasa au mikutano.

Hii ni jengo moja ambalo linaamika kuwa ni la kiserikali na iko na michoro ya wanyama yenye ishara kwamba ni ya kufunza ama ,nyuma yake kuna bustani ya miti yenye matunda au maua ya manjano.

Mungu amekuwa na yeye usiku tofauti na mchana yeye ni mwema anaonekana akiwa amechukua hakuna lolote kwenye mbele la mbele ana mikononi mwake mzito chenye diski nyekundu ya upande zote mbili.

Hawa ni wanariadha ambao wanaonekana kuwa wanakimbia kwa kasi, wanariadha hao mmoja amevalia fulana nyekundu na michirizi ya kijana yenye iko na lembo kenya, wanariadha hao wamefunga macho yao ishara ya kuwa wako na shida ya macho.

Hawa ni wanariadha wawili ambao wanaonekana kua wanapumuzika baada ya kumaliza mchezo wao. Baadhi ya wanariadha hawa mmoja amevaa fulana ya jongo huyu mwenzake ikiwa amevaa fulana nyekundu.

Kuna jalada ya kitabu ya shule. Juu ya jalada kumeandikwa Longhorn methode de Francais Class Four. Ikionyesha kuwa ni kitabu ya kifaransa darasa la nne kilichochapishwa na Longhorn Publishers. Pia kuna picha ya watoto watatu wakiwa wanakuruka kamba.

Ni ndani ya mto ambaye tunapata mwanadada mmoja ambaye kwa jina anaitwa Asiya sururu. Anajifunza katika mtoto huu. Amevalia shati nyeusi huku ameweka juu vidole vyake huku akiwa ameeka miwani.

Hii ni jalada ya kitabu ambayo inaonesha watoto wakiwa katika hili jalada . Kwenye jalada kuna maandishi kama help , sefty maana gredi la 2 na watoto ambao wametabasamu.

Ni sehemu ya gari au nje tunapata amekalia kiti yenye magurudumu amevaa saa akiwa ameshikilia vitabu kwa mapaja zake.

Kijikaratasi ambayo iko na picha ya watoto wakifunzwa matumizi ya maji huku picha zingine zikionyesha watu wazima, baadhi ya vitu ambavyo tunaviona kwa hii karatasi ni kama vile family needs are made of the following players farms, rivers ,homes, source of water and hosiptal .